Huyu ni mgonjwa akiwa amelala kitandani hospitalini akihudumiwa na mtaalamu wa afya aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga. Mgonjwa anaonekana kuwa na vifaa ya matibabu vilivyounganishwa naye, na mtaalamu wa afya anaonekana kumsaidia na kumpa matibabu.

Hili ni chumba cha hospitali kinachoonekana kuwa kitengo cha wagonjwa mahututi chenye vifaa mbalimbali vya matibabu. Mtu mmoja aliyevalia mavazi ya kujikinga anaonekana katikati ya chumba akifanya kazi karibu na vifaa.

Huu ni mfanyikazi wa afya , akiwa amevaa vifaa kamili vya kujikinga, ndani ya chumba kinachoonekana kuwa wadi ya hospitali au chumba cha wagonjwa mahututi. Kuna wagonjwa wawili waliofunikwa vitambaa vya hospitali. Mmoja kitandani na mwingine mbele.

Hawa ni watu kadhaa wakiwa wameketi katika chumba ambacho kinaweza kuwa chumba cha kusubiria au kliniki. Watu wengi wamevalia barakoa usoni. Kuna mtu mmoja amesimama upande wa kushoto na mwingine anaonekana akimhudumia au akifanya kazi nyuma kwenye meza.

Hawa ni kundi la wataalamu wa matibabu, wote wakiwa wamevaa mavazi ya upasuaji na barakoa ndani ya chumba cha upasuaji. Wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji wakionekana kushiriki katika utaratibu wa matibabu.

Bango hili, linaonyesha chati ya kugeuza kuhusu malaria, kinga, na udhibiti. Picha kuu, inaonyesha mtoto amelala chini, ya chandarua cha kuzuia mbu, ambacho ni njia muhimu, ya kuzuia malaria.

Hili ni Lori la beyond zero mobile clinic. Lililo kwenye ghalfa. Lori hilo lina ngazi zinazoshuka chini na watu kadhaa wamekusanyika karibu na Lori hilo. Wengine wamekaa na wengine wamesimama. Inaonekana kama huduma za afya au matibabu.

Huu ni sehemu ya chini ya uso wa mtu, ikijikita zaidi kwenye kinywa na meno. Mtu huyu anatabasamu akionyesha meno meupe na safi. Sehemu ya katikati ya, inaonyesha mdomo na kidevu, huku pande zote zikiwa tupu na nyeupe.

Hili ni mdomo , kabla ya utaratibu ambapo meno machache, au yaliyoharibika yanaonekana. Inaonyesha mdomo baada ya utaratibu ambapo seti kamili ya meno bandia au daraja la meno limewekwa, likionyesha uboreshaji wa meno na tabasamu.

Hawa ni wataalamu wawili wa afya wakiwa wamevaa sare za matibabu ikiwemo kofia za upasuaji na barakoa, wakimhudumia mgonjwa anayeonekana kuwa amelala kwenye kiti cha matibabu. mmoja wa watalamu anaonekana akifanya kazi mdomoni kwa mgonjwa labda akifanya utaratibu wa meno.

Huyu ni mtu akitumia mswaki wa asili kusafisha meno yake. Maswaki huu wa asili umetengenezwa kutoka kwenye tawi la mti na unatumika kama njia badala ya kusafisha meno, hasaa katika maeneo ambapo dawa za meno za kisasa hazipatikani.

Hizi ni zana za meno, zana hizi ni pamoja na kioo cha meno na chombo cha kuchunguza meno ambavyo vimepangwa kwa mtindo wa kuvuka chini ya imla ya meno.

Huyu ni mwanaume akitumia kijiti cha asili kinachojulikana kama mswaki, kusafisha meno yake. Anaonekana akiuma au akisugua meno yake ya mbele kwa kutumia kijiti hicho, na meno yake yanaonekana meupe na ni safi. Kijiti hicho kinaonekana kua na nyusi nyusi upande unaotumia kusugua meno.

Huu ni kinywa cha mtu, chenye meno yaliyopotea, hasa meno ya mbele ya juu. Pia kuna maandishi yanayosomeka missing teeth . Inaonekana kama tangazo la huduma za meno zinazoshughulikia meno yaliyopotea.

Huu ni mdomo ulio wazi ukiangalia meno na fizi kwa karibu. Kioo cha meno kinaonekana ndani ya mdomo, ikionyesha sehemu ya meno ya chini. Hii inaweza kuwa picha inayohusiana na afya ya meno au uchunguzi wa meno.

Hizi ni vifaa vya meno vinavyowekwa kwenye sehemu ya rangi ya buluu. Vifaa hizi ni pamoja na kioo cha meno, ambacho hutumika kuchunguza meno na fizi. Pia kuna chombo chenye ncha kali kinachofanana na ndoana kinachotumika kuchunguza mashimo au matatizo mengine kwenye meno.

Huu ni meno hasaa taji za meno au matibabu ya meno. Inaonekana kama picha ya kabla au baada ya matibabu ya meno. Ikionyesha mabadiliko au ukarabati wa meno. Pia kuna nembo ya maandishi upande wa kulia inaoashiria jina ya kliniki au bidhaa ya meno.

Huu ni meno ya mdomo wa binadamu. Inaonekana kama picha ya meno ya juu na chini. Meno yanaonekana kuwa meupe na yamepangwa ingawa kunaweza kuwa na marekebisho au matibabu yaliyofanywa au yanayohitajika.

Hili ni gari la kubeba wagonjwa, limekwama kwenye matope, au dimbwi la maji, likiwa limezungukwa na ardhi kavu, na kizuizi cha barabara, kilichopakwa rangi, nyekundu, na nyeupe mbele.

Huu ni eneo la vijijini, lenye nyumba mbili, moja ikiwa na paa la bati, na lingine likiwa na paa la ghorofa. Ardhi inaonekana kuwa na udongo, na kuna miti nyuma. Watu watatu, wanaonekana kuvaa fulana za rangi ya chungwa.

Hili ni gari la kubeba wagonjwa la St Joseph's Ambulance , likiwa limeegeshwa nje na mtu amesimama karibu nalo. Nyuma kuna vyumba inaoonekana kuwa shule. Mandhari pia ina miti mirefu. Anga ni wazi kuashiria ni mchana.

Huu ni shindano la msaada wa kwanza. Wanaume wawili wamesimama katikati mmoja akimkabidhi mwingine cheti au tuzo. Nyuma yao Kuna bango iliyosomeka first aid. Watu wengine pia wanaonekana wameketi kwenye meza nyuma yao.

Hawa ni watu kadhaa wakitembea kwenye maji yaliyo kwama, labda kutokana na mafuriko. Baadhi yao wamevaa fulana nyekundu zenye nembo inayo fanana na msalaba mwekundu, au shirika ni la msaada.

Hii eneo lililokatwa miti au ukataji miti. Inaonekana kama msitu uliokuwa umejaa miti, sasa imesafishwa na kuachwa vikoko vya miti na ardhi iliyofyekwa. Miti michache iliyobaki inaonekana nyuma.

Huu ni mtu amevaa sare ya blue na kofia, akifanya kazi shambani, labda akipanda au akipalilia mimea. Karibu naye kuna troli la bustani, lenye rangi ya kijani kibichi. Mandhari ya nyuma ina ua ikionekana kua ya chuma ama ya yaya.

Hili ni shamba la mazabibu. Linaonyesha safu ndefu ya mazabibu iliyo pandwa kwa utaratibu, zikiwa zimepangwa vizuri na kuunda njia katikati. Ardhi inaonekana kavu kidogo na majani ya mazabibu yana rangi ya kijani kibichi.

Huyu ni mtoto mdogo, anaonekana kama mvulana, akinywa maji safi kutoka kwenye bomba la maji. Mtoto huyu anaonekana akitumia mikono yake kukusanya maji yanayotoka kwenye bomba ili anywe. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa kavu, ikionyesha umuhimu wa upatikanaji wa maji safi katika maeneo kama hayo.

Soko lenye wingi wa matunda na mboga mbalimbali. Kuna rundu la karoti, vitunguu, viazi, nyanya, ndimu na mboga zingine zinazopangwa kwa uangalifu kwenye masanduku na mfuko. Inaonekana kama soko lenye shughuli mingi na bidhaa safi.

Huu ni darubini ikiwa imewekwa juu ya meza labda katika baabara au sehemu nyingine ya utafiti. Inaonekana kuwa vitu vingine vyeupe vilivyofunikwa au vinafunganishwa karibu na darubini.

Hili ni kiti kinachofanana na kiti cha daktari wa meno au kiti cha uchunguzi katika barabara ya ukumbi. Kuna mlango wa rangi ya buluu upande wa kulia wa kiti. Kuna madirisha yaliyomo wazi upande wa kulia wa mlango wa buluu. Kwenye ukuta upande wa kushoto kuna mabango au matangazo yaliyobandikwa.

Huu ni darubini nyeusi na nyeupe ikiwa imeekwa juu ya meza nyeupe, labda katika maabara au sehemu ya kazi. Nyuma ya darubini kuna chupa au bilarau chenye nyeupe na vitu vingine vidogo vimetawanyika kwenye meza.

Huu ni chumba kinachoonekana kuwa ofisi au maabara. Kuna mtu amekaa kwenye kiti akifanya kazi kwenye dawati au meza. Kuna vifaa na vitu vingine vilivyopangwa kwenye meza na rafu zilizo karibu. Sakafu ni tupu na kuta zinaonekana kuwa nyeupe au rangi nyepesi.

Chumba cha ofisi kilicho na meza, viti na madirisha vyenye mapazia. Kwenye meza kuna vitu kama vitabu au karatasi na labda printer au kifaa kingine cha ofisi. Ukuta unaonekana kuwa na rangi ya manjano au kahawia iliyokoza.

Huu ni chumba cha radiology au uchunguzi wa kimatibabu, ikionyesha mashini ya X-ray au mashine nyingine ya kupiga picha za ndani ya mwili. Kuna mtu amesimama karibu na mashini hiyo, labda fundi au mtaalamu wa radiology .

Chumba kilichoandaliwa kama wodi ya hospitali, chenye vitanda vya wagonjwa na vifaa vya matibabu. Inaonekana kama sehemu ya maonyesho au chumba kipya cha hospitali. Kuna vitanda kadhaa vya kisasa vya hospitali, vya magurudumu na uwezo wa kurekebisha urefu au mkao wa mgonjwa.

Hili ni chumba kinachonekana kama ofisi au eneo la kazi. Kuna meza, kiti na kabati au rafu yenye vitu juu yake. Mlango unaonekana wazi ukionyesha chumba kingine chenye dirisha upande wa mbali.

Hiki ni kitanda cha hosipitali cha mtoto mchanga kinachotumika kwa ajili ya watoto wachanga hasa wale wanahitaji wangalifu maalum. Sehemu ya chumba chenye ukuta wa rangi ya zambarau iliokoza na sakafu ya vigae ikionyesha mazingira ya kiliniki au hosipitali.

Huu ni jumba kinachoonekana kama maabara au eneo la matibabu. Katikati Kuna kifaa kikubwa kinachofanana na friji au jokofu la maabara na juu yake Kuna kifaa kingine cha kielektroniki.

Huu ni jumba labda hospitali chenye skrini au pazia la faragha la rangi ya kinani kibichi. Pazia imeshikiliwa na vyuma viwili yenye rangi ya nyeupe. Sakafu ina vigae .Ukuta iko na rangi ya buluu.

Huu ni chumba kinachoonekana kama wodi ya hospitali au kituo cha afya. Kuna vitanda vya wagonjwa vyenye matusi ya chuma, na kando ya ukuta kuna karatasi au mapambo yaliyobandikwa. Pia kuna msimamo wa chuma wa kuweka dripu na dirisha lenye mapazia mepesi.

Huu ni chumba chenye vifaa vya matibabu ya meno. Kifaa kiko kinaonekana ni mashine ya eksirei ambayo hutumika kupiga picha kamili ya meno na taya. Pia kuna kiyoyozi kilichowekwa juu ukutani na paneli ya kudhibiti iliyo upande wa kulia.

Huyu ni mtu labda mwafanyikazi akiwa ameketi kwenye dawati na kompyuta mkononi , akionyesha hisia za kudhibiti au uchovu mkubwa kwa kushika kichwa chake kwa mikono yote miwili, Hali inaweza kuashiria shinikizo la kazi ,matatizo ya kibinafsi au uchovu wa akili.

Huu ni mkono wa mtu ukipokea sindano, labda chanjo, kutoka kwa mtu aliyevaa glovu za bluu. Anaonekana kuwa muuguzi ama daktari. Sindano hiyo inaingizwa kwenye mkono wa juu.

Huyu ni mtu mzima labda mzazi au mlezi akimshika mtoto mchanga na labda kumpa kitu au kumsaidia. Inaonekana kama anampa mtoto dawa au chakula kwa uangalifu mkubwa.

Huyu ni mwalimu akifundisha watoto wadogo darasani. Mwalimu mwanamke amesimama karibu na meza uku watoto wanne wakiwa wameketi kuzunguka meza io, wakionyesha kujihusisha na shughuli ya kujifuza. Mazingira yanaonekana kuwa ya shule ya chekechea.

Watu wamevaa barakoa na wanatumia kituo cha kunawa mikono chenye ya chapa ya green . bInaonekana kama hatua za usafi zinafuatwa labda kutokana na janga au hitaji la afya ya umma.

Huu ni wodi ya hospitali labda wodi ya watoto wachanga au watoto wadogo. Kuna vitanda kadhaa ya watoto wadogo baadhi vikiwa na watoto ndani. Pia kuna kifaa cha matibabu kinachofanana na machine ya ultra sound.

Hii ni kituocha afya au hospitali, ambapo watu kadhaa wana subirii au wana pokea uduma. Mbele, kuna mtu anae pokea msaada au matibabu kutoka kuwa mtu mwingine. Labda mtaalamu afya. Watu wengine wamekaa kwenye benji ya nyuma. Wakionyesha mazingira ya kusubiri au kiliniki.

Hili ni tangi ya lita tisaini la kuhifadhi maji, lililowekwa juu. Lina beseni pana la inchi kumi na tisa la kunawia mikono. Lina mabomba la maji la kutumika mikono.

Huyu ni mtu akishika goti lake akionyesha maumivu ya goti. Hii inaweza kuwa kuashiria jeraha, uchovu au hali nyingine inayo sababisha maumivu katika eneo la goti.

Huyu ni mtaalum wa afya ambaye anaonekana kuwa daktari au muuguzi akimchunguza miguu wa mgonjwa ambaye amelala kitandani au kwenye kiti. Mtaalamu huyu amevaa koti jeupe la maabara.

Huyu ni mtu akishika kifundi cha mguu wake, akionyesha maumivu au jeraha kwenye eneo hilo. Mtu huyu amevaa kiatu kimoja cha mchezo chenye rangi ya kahawia na soli nyeupe ambacho kinaweza kuashiria shughuli za kimwili au mazoezi.

Hawa ni watu wawili wakifanya mazoezi inje, mwanamke amesimama akifanya mazoezi ya miguu uku mwanaume akimsaidia kwa kushikia mguu wake, labda wakinyoosha misuli au kufanya mazoezi maalum.

Huu ni mandhari ya miti mingi yenye majani mabichi na mimea mengine chini ya anga la buluu yenye mawingu machache. Hii inajumuisha vichaka na mimea mengine midogo. Inaeleza rangi ya anga ikionyesha hali ya hewa iliyo wazi.

Hizi ni mimea mirefu, pengine miwa, au nyasi ndefu ikiwa imesimama kwenye shamba, mimea hiyo, ina majani marefu, membamba, na inaonekana kuwa imekua vizuri. Nyuma ya mimea kunaweza kuonekana uzio au muundo mwingine fulani.

Huyu ni miti unaoitwa jenezi ambayo inajumuisha miti na vichaka visivyopoteza poteza majani. Hizi ni mara nyingi ujulikana kwa manjano wa mepamba enye rangi ya kijani kibichi iliokolea. Miti huu unaweza kuwa urefu tafauti kutokana na vichaka vidogo hadi miti mirefu.

Huu ni mandhari ya asili, yenye miti mirefu, na mimea mingi, yenye majani mabichi, ikionyesha mazingira ya kijani kibichi, kwa umbali, inaonyesha ni mazingira ya msitu.

Huu ni kundi la nyasi ndefu zinazofanana na mwanzi au tete zikiwa zimeota katika eneo lenye mimea mingi iliyokauka au yenye matawi mengi. Majani ya nyasi hizi ni marefu na nyembamba na kuna baadhi ya sehemu za mimea zimekauka au zimepoteza rangi ya kijani kibichi.